Nguzo tatu za umeme zimesimama imara zikawa zimebeba nyaya mbalimbali zilizounganishwa kwa ustadi mkubwa, nyaya hizi husambaza umeme kutoka eneo moja hadi lingine. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika wa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kidogo kinachotumia maji kusambaza umeme kikiwa na mashine za kisasa kinachoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundo mbinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme na uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbali mbali. Miundo mbinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme ni wa uhakika na usalama kwa matumizi ya jamii.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebebe waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza ambacho kimefunikwa kwa uangalifu na usalama, mfumo huu mzima unajengwa kwa uiamara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme na uhakika kwa wakazi wa eneo hilo.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme kikiwa na Mashine za kisasa zinazo ratibu mgawo wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundo mbinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa uemme, na uhakika na usalama kwa matumizi ya jamii na viwanda vingine vidogo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme kwa uhakika na usalama kwa matumizi ya jamii na viwanda vingine vidogovidogo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kukiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme na uhakika, na usalama kwa matumizi ya jamii.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya za umeme zilizounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza umeme kilichosimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huo mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya za umeme unaonganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo ya umeme amesimama imara ikiwa imebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa maalumu cha kusambaza umeme, ilivyozungukwa kwa uangalizi na usalama, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika katika kazi za eneo hilo.

Nguzo ya umeme imesimama wima, ikiwa imeunganishwa na nyaya zinazoelekea kwenye jengo la matofali na maeneo mengine, taswira hii inaakisi kazi ya usambazji wa huduma za umeme kwa majengo na makazi au biashara.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu magawo wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na manyumbani.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme ni wauhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vingine vidogo.

Nguzo za umeme zinasimama imara, zikiwa zimebebwa waya wa umeme, zikiwa zimeunganishwa kwa ustadi mkubwa na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme mwa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo ndefu ya umeme imesimama imara, huku ikiwa imebeba waya za umeme zilizopita huku na kule. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu ili kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika, kwa wakazi wa eneo hili na jamii kwa ujumla.

Watu wa rika mbalimbali wakiwemo wakubwa na watoto wanavuka kwenye alama za pundamilia barabarani kwa mpangilio mzuri, huku gari limesimama wengine wameshikana mikono wakisaidiana kuvuka salama jambo linaloakisi umuhimu wa heshima wa alama za usalama wa barabarani.

Magari na watu wa rika mbalimbali wakiwemo wakubwa na watoto, wanavuka kwenye alama ya pundamilia barabarani kwa mpangilio mzuri huku gari ikiwa imesimama, wengine wakishikana mikono wakisaidiana kuvuka salama, jambo linaloonyesha umuhimu wa heshima kwa alama za usalama barabarani.

Dereva aliyesimama nyuma ya chombo chake cha usafiri aina ya pikipiki akiwa amevalia nguo maalumu za kazi akiwa anapakia mzigo kwa ustadi. Hii ni huduma ya usafirishaji wa mizigo midogo kwa haraka hasa katika maeneo ya ndani na nje ya vijijini.

Dereva wa pikipiki akiwa barabarani amevaa kofia ngumu na koti la usalama, akiendesha kwa umakini huku amebeba mkebe wenye maandishi "Jumia Food" kwa ajili ya huduma ya chakula kwa njia ya usafirishaji wa haraka. Hii ni sehemu ya mnyororo wa usambazaji wa bidhaa mjini.

Chombo kidogo cha kutupia uchafu kilichotengenezwa kwa plastiki ya bluu, kikiwa na matundu madogomadogo ya kuingizia hewa, hutumika ndani ya nyumba au ofisi kuweka taka ndogo kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhi takataka.

Vyoo vya kusimama vya jinsia ya kiume vimewekwa katika mazingira safi vikiwa na rangi nyeupe inaakisi usafi na utunzaji mzuri, mpangilio huu ni sehemu ya jitihada ya usimamizi wa taka na mazingira bora na afya katika maendeleo.

Vyuma chakavu vikiwa vimetupwa chini ovyo huku vingine vimekandamizwa na kuchanganywa na taka nyingine, hali hii inadhihirisha umuhimu wa usimamizi bora wa taka ngumu kwa kulinda afya ya jamii, mazingira na uchumi wa wananchi.

Taka zilizowekwa kwenye mifuko mbalimbali zimepangwa tayari kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchaguzi wa hali ya hewa.

Mtu akitoa takataka zilizotupwa hovyo ndani ya nyumba isiyoisha katika sehemu isiyoruhusiwa, hali inayoashiria uzembe wa usimamizi wa taka na hatari kwa afya kwa mazingira ya watu wanaoishi karibu; ikihitaji hatua za haraka za kurekebisha hali hiyo.

Kundi la wafanyakazi wakiwa wamevaa nguo maalumu za kujikinga wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kupakia kwenye gari kubwa la kusafirisha taka, huku wengine wakiwa wamesimama juu ya gari wakipokea taka hizo. Zoezi hili linaonyesha juhudi za usimamizi wa taka na kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama, kwa ajili ya afya ya jamii.

Gari kubwa la taka limesimama barabarani huku wafanyakazi wawili wakiwa wanapakia taka ndani ya gari hilo, tukio hili linaakisi juhudi za usafi wa mazingira na ukusanyaji wa taka katika mfumo rasmi wa usimamizi wa taka mjini.

Chombo kidogo cha kutupia uchafu, kinachotengenezwa na plastiki ya bluu, kikiwa na matundu madogo madogo ndani yake kukiwa na takataka mbalimbali zilizotupwa, hutumika ndani na maofisini kwa kuwekea taka kabla ya kuzifika kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhi takataka.

Pipa la kijani pamoja na mfuko uliowekewa taka mbalimbali, umefungwa tayari ukisubiri kubebwa kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Katika eneo kubwa la kutupa taka, magari ya mizigo yameleta taka nyingi huku watu wachache wakizishusha na kuchambua. Taswira hii inaonyesha changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka katika maeneo mbalimbali.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye maandishi "Hyundai", ikiendelea kufanya kazi ya kuchimba shimo kubwa kwa ajili ya kulaza bomba la chuma la kusafirisha maji. Hii ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama katika jamii unawafikia watu wote.